Hawa ni wanariadha na wanaonekana kukimbia wakishindana kutoka upande moja hadi nyingine, hadi kuna mwanariadha wa Kenya anaye onekana pia kukumbana kati ya hawa wanariadha wengine.

Hiki ninkifaa cha kutupa uchafu chenyekimeigizwa karibu na mlango. Na kimetengezwa na mabaki ya plastiki ambazo hutupwa na kutengenezwa kwenye kampuni.

Wanawake hawa wawili wako katika kituo cha Huduma Centre na hapa ni sehemu ya ukaribishaji. Wanaonyesha kwamba information desk , kuonyesha kwamba hapa ndipo watu wanapokuja wanapewa mambo zaidi kuonyesha mahali ambapo wanafaa kwenda.

Wachezaji wanawasifu wenzao na kuwapa motisha ili wanedelee kucheza. Wamevaa sare za samawati na huku mwanadada mmoja anaonekana kuzimia kwenye simu.

Wanaume hawa wawili , mmoja amevaa glovu huku wakimchukua zile tembe za mikono. Na mwanaume huyu amevaa miwani na pia akona saa mkononi.

Watu hawa wako kwenye kituo cha Huduma Center na wao hushughulikia upande wa NCA Services . Unaonekana kutumia tarakilishi ili kuweza kupata ujumbe wa wale ambao wanakuja kuhudumiwa.

Wachezaji hawa wanagombea kikombe cha Chapa Dimba na wanaonekana kuvaa sare nyeupe na ya kijani kibichi na, ili kuwatofautisha na wengine, goalkeeper amevaa sare ya rangi ya samawati.

Hizi ni pasipoti ambazo watu hutumia wanapoenda nchi moja hadi nyingine, ikionyesha nchi yao ambayo wametoka.

Huyu ni mheshimiwa Raila Odinga ako pamoja na waheshimiwa wengine na wanaonekana kuziinua klasi zao baada ya kujumuika pamoja. Kuna keki ambaye imeandika PNU kuonyesha chama Chao cha muungano.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia FC na wanaoenekana kuwa kwenye uwanja wanafuraha . Wamekuja ili waweze kushabikia timu yao.

Wanakandanda wako kwenye uwanja na wanafanya mazoezi. Wamevaa sare za ma samawati, na wanafanya mazoezi kujitayarisha kwa ajili ya mchezo.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia ambao wanaelekea uwanjani ili kuenda kuwasifu wenzao wanapocheza kandanda . Wanaonekana wenye furaha kwasababu wana matumaini mengi kwamba watu wao watashinda.

Rais William Ruto pamoja na mheshimiwa Wetangula na jaji mkuu Martha Koome, wamesimama na ili kuweza kupiga picha pamoja.

Hapa ni kwenye kituo cha Huduma Center cha Nairobi, na watu hawa wamekuja ili waweze kuhudumiwa kwenye kituo hiki.

Wanawake hawa wanaelezwa jinsi vyeti vya kuzaliwa ni muhimu kwa watoto na wanaonekana kuzibeba aina zingine za vyeti, huku wakielezwa na mwanamke huyu jinsi ambavyo ni muhimu.